Kuna migomba mingi ya ndizi, matawi yake ni ya rangi ya kijani. Mengine, yana matawi ambayo yanaonekana kuwa yamekauka. Kando kando, kuna mimea ya miti mirefu ambayo imemea.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna migomba kadhaa ya ndizi katika shamba hili. Migomba mingine ina ndizi zilizoiva kwa vile zina rangi ya manjano na migomba nyingine ina ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe amesimama, amefungwa kwenye shingo na miguuni pia, anaonekana kuwa anakula. Kwenye matiti yake kumewekwa kifaa cha kisasa cha kukamua.

Ndizi nyingi zimewekwa ardhini. Ndizi zenyewe ni za kijani kibichi na zimewekwa mbele ya maduka. Kwa umbali kuna umati wa watu ambao umesimama.

Kuna ndizi za kijani kibichi ambazo ziko ardhini. Kuna mwanamume ambaye amebeba ndizi zingine za kijani kibichi. Kando yake kuna gari ambalo limeegeshwa. Gari lenyewe ni la rangi ya samawati na nyeupe.

Hili ni shamba ambalo limepandwa ndizi nyingi ambazo bado ni changa. Rangi yake ya kijani inaonyesha kuwa ndizi hizi zinanawiri vizuri.

Kuna mkono ambao umeshika ndizi, anaonekana kuwa anatoa maganda kwenye ndizi ambazo ni mbichi. Kwa umbali, kuna ndizi moja ambayo inaonekana kuiva.

Mtu ako shambani. Ameshika hindi mkononi. Anatabasamu huku amesimama akitazama mbele. Kando yake kuna mihindi ambayo bado iko shambani na inaonekana kwa mbali imetolewa kwenye maganda.

Mwanamke na mwanamme wamevaa mavazi ya rangi ya nyeupe. Mwanamke amejifunika kichwa kwa neti nyeupe. Ana kifaa cha kupimia maziwa ambayo yako kwenye tanki la chuma. Kuna matanki kadhaa mbele yake.

Hizi ni ndizi za kijani kibichi. Ndizi hizi bado ziko kwenye mgomba na zimezingirwa na majani ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe hawa wako zizini, ni ng'ombe watano. Wanne ni wa rangi nyeusi na mmoja ana rangi nyeupe. Kuna mvulana aliyevalia mavazi ya hudhurungi na samawati, aliyesimama mbele ya ng'ombe hawa.

Hapa ni zizini, kuna watu wawili ambao wanawakama ng'ombe hawa na kuyaelekeza maziwa kwenye ndoo za plastiki, ng'ombe wenyewe ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi, kuna watu waliosimama mbele ya ng'ombe hawa.

Mwanaume anayetabasamu anayechonga maziwa kwa kutumia kitambaa cheupe. Kando yake kuna mitungi ya chuma ya kubebea maziwa. Nyuma yake kuna jengo lililoezekwa mabati ya kijani kibichi.

Ng'ombe wengi wako chumbani. Vichwa vyao vinaonekana kuwa vimeinama. Wanakula masalio ya chakula yaliyobaki. Kwenye sikio, wameekwa ishara ya utambulisho. Na katikati kuna watu wawili ambao wamesimama, wanatazama mifugo hii.

Hawa ni ng'ombe wanne, wawili ni weupe, mmoja ni mweusi na mwingine ni wa rangi ya hudhurungi. Ng'ombe hawa wanakula plastiki kwenye jaa la taka.

Nyasi ya ng'ombe imekatwa na kufunikwa kwenye bati. Nyuma yake kuna shamba la ndizi. Shamba hili lina migomba mingi na ndizi hizi zina majani ya kijani kibichi.

Mwanamme mmoja aliyevalia kofia nyeupe na vazi la rangi nyeupe, anaonekana kumwaga maziwa kwenye tanki huku anayachunga. Kuna wanaume wawili kwenye lori wanaompokeza mitungi hiyo ya maziwa.

Hili ni zizi la ng'ombe, lina ng'ombe wengi na wengi wao ni wa rangi nyeupe. Kuna ng'ombe mmoja aliyefungwa na mnyororo wa chuma shingoni. Mwanamke anamuosha ng'ombe mmoja.

Mimea ambayo inaonekana kuwa imenawiri vizuri iko shambani. Kwenye shamba hili kuna magugu madogo madogo ambaye yanaonekana. Mimea hii ni mahindi.

Hawa ni ng'ombe na kando, kuna mtu aliyevalia kofia nyeupe na magwanda mengine ya kuhakikisha usalama. Ng'ombe hawa wanaonekana wakila. Pia, kwenye masikio yao wameekewa vifaa au ishara ya utambulisho.

Mwanamke huyu amevaa vazi la samawati, viatu vyeupe, kofia nyeupe na barakoa nyeusi. Anaonekana kuyapima maziwa ambayo yako kwenye matanki ya chuma.

Hiki ni chumba cha maziwa. Wanawake wawili wamevaa mavazi ya rangi nyeupe, barakoa nyeupe na wamefunika vichwa kwa vitambaa nyeupe. Kuna mwanamke ambaye anapima maziwa kwa kutumia vifaa vya pastiki. Nyuma yake kuna mtu aliye na kamera anawapiga picha.

Ndizi nyingi ambazo ziko kwenye sakafu, zingine ziko kwenye kreti. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva na kuna chache yazo ambazo Zina rangi ya kijani kwa mbali kuashiria bado hazija iva vizuri.

Shamba hili ni la mimea ya mahindi. Mahindi hii inaonekana imeharibiwa na wadudu kama vile nzige au viwavi. Shamba hili halina magugu.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina migomba kadhaa ya ndizi ambayo ina majani ya kijani kibichi. Kuna mgomba mmoja uliozaa ndizi na umeshikiliwa kwa kijiti kirefu. Mwanaume amesimama mbele ya ndizi hiyo.

Kuna mkono ambao umeshika ndizi, ambayo imeekwa chini na inaonekana kuwa imeiva taratibu. Ndizi hii imeekwa kwenye sakafu.

Haya ni majani ya ndizi. Majani haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Juu ya majani haya ya ndizi kunaonekana mawingu ambayo ni ya rangi nyeupe na ya rangi ya samawati.

Ndizi zimewekwa ardhini, ndizi hizi ni nyingi na ni za rangi ya kijani kibichi. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wameinama wakizishika ndizi hizi. Kuna mwanamke mmoja amesimama ndani au katikati ya ndizi hizi. Kuna baadhi ya watu walioketi nyuma.

Mkulima huyu amevaa vazi la manjano, kofia ya manjano, kibuyu cha manjano na samawati amekifunga mgongoni mwake na kibuyu hiki anatumia kumpulizia ng'ombe dawa. Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Mwanamke na mwanamume wameinama. Mwanamke amejifunga kitambaa kichwani ilhali mwanamume amevaa kofia. Mwanamume anayamwaga maji kutoka kwa mtungi wa kijani kibichi, huku mwanamke anayachunga maji hayo kabla ya kuingia kwenye sufuria ya chuma.

Hili ni shamba la ndizi, migomba hii imepandwa kwa foleni. Migomba yenyewe ina majani ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Migomba yenyewe bado haijaanza kuzaa ndizi.

Kijana aliyeketi, anaonekana ametabasamu. Mikononi mwake ameshika ndizi na mkono wake wa kushoto ameshika ganda la ndizi lile.

Ng'ombe wa rangi nyeupe amesimama. Kando yake kuna mwanaume ambaye ameinama , mikono yake imeshika ng'ombe anaonekana kuwa, anakama.

Kuna mkono wa binadamu , ambao unaonekana kuwa umeshika ndizi, ndizi hizi kuna zile ambazo zinaonekana kuwa zimeiva kuna zile ambazo zina rangi ya kijani kwa umbali, kuonyesha hazijaiva vizuri na kuna zile ambazo ni za rangi ya kijani kuonyesha hazijaiva.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna ndizi ambalo limeonekana limekomaa. Mgomba wake unaonekana kuwa unainama chini, kuashiria uko karibu kuanguka.

Kuna wanaume wawili na mama mmoja wanachunguza ndizi. Ndizi hizi zimekatwa. Yule aliyechuchumaa anaonekana kuwa anaangalia sehemu ile ambayo kuna ndizi na yule aliyevalia mavazi meusi anaonekana kuwa anatolea mama yule maelezi kuhusu ndizi hizo.

Ndizi mbili za rangi ya manjano zinaonekana kuwa zimeiva taratibu na pia zimekomaa. Zimewekwa juu ya meza na wanaonekana kuwa wamepasuka.

Hapa ni zizini. Ng'ombe huyu amefungwa kwenye chuma. Nyororo pia imetumika kumzingira ng'ombe huyu. Kuna mwanamume aliyevalia kofia na viatu vyeusi, anayemkama ng'ombe huyu na kuelekeza maziwa kwenye ndoo.

Kuna ng'ombe mbao wako zizizni. Yule aliye mbele anaonekana kuwa ana ishara ya utambulisho katika sikio lake. Amegeuka, amemtazama mtu aliyeketi. Amevalia mavazi ya kijani, anaonekana kuwa anamkama ng'ombe ambaye amefungwa miguu.

Kuna mwanadada ambaye amevalia mavazi meusi ako shambani ,anatabasamu huku akiwa ameshikilia baadhi ya mimea iliyo shambani kwa mkono wake wa kulia .

Watu wamesimama. Wanaonekana wametazama sehemu moja. Kando yao kuna zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe wawili ambao wamesimama mahali pale.

Kuna mkono wa binadamu ambao unaonekana umeshika ndizi ambazo bado hazijaiva, anaonekana kuwa anatoa ngozi kwenye ndizi hizi kuashiria anazitayarisha ili kuzipika.

Shamba hili limepandwa ndizi nyingi sana. Kuna mtu ambaye amevalia suruari ndefu ya rangi nyeusi. Ana kifaa ambacho kinachunguza hali ya mchanga ya eneo hili.

Hili ni zizi la ng'ombe ambalo limetengwa katika vijisehemu mbalimbali.Ng'ombe wengi wako zizini. Kuna baadhi ya ndama wanne ambao wako kwenye sehemu moja. Ndama hawa ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Mmoja wa ndama hawa ana plastiki maskioni.

Haya ni mahindi shambani, mahindi yenyewe yamekauka kwa kuchomwa na jua. Mahindi haya yamekuwa na rangi ya manjano na yanasubiri kuvunwa.

Ndizi ambazo zinaonekana ziko shambani, zimepandwa vizuri na shamba hili halina magugu. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zinanawiri, kutokana na rangi yake nzuri ya kijani.

Kuna wanawake ambao wamefunga vitambaa kichwani. Wanaonekana kuwa ni wafanyibiashara wa ndizi na kuna mikufu ya ndizi ambayo imeiva taratibu imewekwa juu ya kifaa cha kuuzia.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini. Ng'ombe hawa wana mishipi shingoni. Wenyewe ni wa rangi ya hudhurungi na nyeupe. Kuna ng'ombe mmoja ambaye amesimama. Kando yao kuna mimea ya kijani kibichi.

Ng'ombe mweupe na madoadoa ya rangi nyeusi amefungwa miguu. Kwenye matiti yake amewekewa kifaa cha kisasa ambacho kinatumika kukama.

Hapa ni mahali pa uchukuzi wa shughuli za ndizi. Kuna magari mawili na kando yao kuna watu ambao wanaonekana kupakia ndizi kwenye gari hizi. Kuna ndizi za rangi ya kijani ambazo zimejaa katika eneo hili.

Ng'ombe wa rangi tofauti tofauti, vichwa vyao vimeinama. Wanakula chakula ambacho ki mbele yao. Kwenye sikio wameekwa ishara ya utambulisho. Na mbele yao, kuna magunia ambayo ni ya vyakula vyao.

Ng'ombe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe. Amefungwa kamba shingoni na kisha kamba hiyo kufungwa kwenye mti. Ngozi yake inaonekana imesheheni vidonda vingi kwasababu amevamiwa na wadudu au kupe.

Kuna mama ambaye amevalia nguo ya kihudhurungi, anaonekana mwenye tabasamu. Mbele yake kuna ndizi ambao wamekatwa na nyuma yake inaonekana migomba ya ndizi.

Hii ni sufuria, inaonekana kuwa iko kwenye moto, pia kina chakula ambacho kinatokota kutokana na povu ambayo iko kwenye juu ya chakula hicho.

Kuna mwanamke ambaye amechuchumaa ana kisu mkononi na ndizi kwenye mkono wake mwingine. Anaonekana akichambua ndizi akitia kwenye sinia.